Hii meza imetumiwa kuwekelea sahani ambazo ni za kuuza. Kuna karatasi ambazo zimetumika kuandika bei ya sahani hizi.

Katika pwani hii, kuna watu kadhaa ambao wanatembea karibu na bahari. Pia kuna miti za mnazi.

Mbele ya mimea haya kuna ukuta wa mbao unaotenga bahari na ardhi pia kuna mimea ya minazi mbele ya bahari.

Msikiti huu umejengwa kando ya bahari. Kati kati ya bahari na ardhi, kuna ukuta ambao unatenga, na pia kuna manyumba kule nyuma.

Hizi ni kontena zinazotumika kubeba mzigo, zinasafirishwa kutumia lori.

Hapa kuna mifano tofauti ya vyombo vya muziki kwa mfano kuna ngoma na piano ambayo inaonekana kule nyuma.

Pwani hii haina watu na maji ya bahari yametulia bila mawimbi na pia bila watu ndani.

Msikiti umepambwa na mapambo ya mwanga wa LED, nje kuna kundi la watu ambao wamesimama. Pia kuna bango la alama ambao una bendera ya Turkey .

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa suti na pia ameshikilia kipaza sauti akipeana hotuba katika kitengo cha mahakama ya Milimani.